Hawa ambaye unaona hapa hivi ni wanawake saba wanaovaa jezi ya Kenya na ni walemavu, hawana uwezo wa kutembea wamelemewa kwa miguu.

Hapa hivi ninavyoona kuna njia inayoelekea kwenye mti wa bendera halafu kando yake wameipanda maua vizuri sana. Mbele naona kuna ofisi tuseme kunaweza kuwa ofisi ya shule ama ofisi ya county ambapo watu wanasimama wakitaka kuskia wakiimba.

Huyu ni mwanaume mwenye anaendesha baisikeli za mashindano namuona ako bara barani amevaa helmet na namuona hana mguu moja